Eneo la makazi ya watu, likiwa limeharibiwa sana na mvua, eneo hili liko chini ya milima ambapo mvua zikinyesha maji yanashuka kutoka juu ya mlima hadi chini na kusababisha maji hayo kuharibu eneo hilo.

Wanafunzi wadogo wakiwa wanapanda miti, wakiwa wamesimamiwa na waalimu wao wa kike na wa kiume. Wote wakiwa wamevalia nguo za kijani, ikiashiria majani ili kutunza mazingira yao.

Eneo la hospitali likiwa na vifaa ambavyo vinaweza kutumika na dokta, kwa ajili ya kuwasaidia wagonjwa wanaokuwa wamepata dharura, na pia vifaa hivyo vikiwa nje, pia na maelezo yakiwa yanaelezea nini mgonjwa anatakiwa kufanya.

Mwanaume mmoja akiwa amembeba mtoto ambaye amelala, akiwa amemvalisha nguo na kofia nyekundu na rangi nyeupe. Akiwa na na mwanamke wakiwa wamekaa katika hospitali moja.

Muuguzi akiwa anamdunga sindano mtoto mdogo, ambaye amebebwa na mama yake pamoja na kushikiliwa mkono na mwanamke mwingine. Pamoja na waandishi wa habari, wakiwa wanarekodi tukio lote kwa ajili ya kutunza afya ya jamii.